Wanafunzi kutoka shule ya chekechea hadi kule shule ya upili hupewa vitabu tofauti tofauti ili waweze kujielimisha au waweze kuvisoma. Hiyo ni chango mkubwa sana ambayo serikali umekuwa ikifanya ili kuboresha elimu hapa nchini.

Kulingana na ukengeushi, teknolojia ni kipengele ambacho kimekua kitu cha muhimu sana katika maisha yetu ya sasa hivi. Kwa hivyo unapata yakwamba, watu wengi siku hizo wanategemea sana teknolojia kwa vile inasaidia sana na inarahisisha kazi kwetu.